Kwenye maji ya kina kifupi baharini, watoto, wanaume na wanawake wamesimama wakiwa kwenye mavazi ya kuogelea wakionekana kufurahia. Mbali kidogo kuna waogeleaji na boti mbili, moja upande wa kushoto kabisa na nyingine karibu na katikati.

Mwanaume aliyevaa shati na kaptura ya buluu anatembea peku kwenye mchanga, mbele yake kuna vibanda zaidi nyuma ya vibanda kuna ukuta.

Juu mwanaume mwenye miwani na shati la kijani anawahutubia wanafunzi. Chini yake wanawake wawili wameketi, mmoja akibadilishana simu na askari wawili. sehemu ya tatu mwanamke aliyevaa kofia na miwani anazungumza na wanafunzi wawili wa sare. Chini kabisa kuna kundi la wanafunzi wa sare wakiwa nje. Pembeni kuna maandishi na juu kabisa muhuri wa Mahakama ya Kenya.

Dari jeupe juu ya mwamba. Miti inamea kutoka kwenye kuta za mwamba na kufunika dari hilo. Jengo la kahawia linaonekana kwa mbali nyuma ya dari.

Kundi la wanaume na wanawake wengi wakiwa kwenye jezi za njano wanaonekana wakisherekea. Mstari wa nyuma wote wamesimama. Mtu wa kwanza kushoto amevaa jezi nyeusi na wa pili kutoka kulia anabeba kopo. Mstari wa mbele wote wameketi na wa pili kutoka kushoto pia amevaa jezi.